Nguzo ya umeme yenye transifoma ya kijivu, waya mbalimbali za sanduku la usambazaji ikiashiria huduma za usambazaji wa nguvu za umeme, kwa maeneo ya makazi au biashara. Vifaa hivi vinaonyesha mchakato wa kuhifadhi unaohitaji utaalamu, wa kubadilisha volteji ya umeme kuwa salama kwa matumizi ya kawaida.

Kiwanda kikubwa chenye miundombinu tata ya chuma na mabomba ikipendekeza matumizi makubwa ya huduma za umeme kuendesha mashine, pampu, mifumo ya mwangaza udhibiti na usalama, uwepo wa tingatinga na ukubwa wa kiwanda hicho unathibitisha umuhimu wa huduma za umeme kwa uendeshaji wake.

Alama ya barabarani yenye duara jekundu herufi P, iliyokatwa na mstari mwekundu ikiashiria marufuku kuegesha gari katika eneo hili. kama sehemu ya mfumo wa alama za barabarani unaolenge kusimamia mtiririko wa magari na kudhibiti matumizi ya barabara.

Mtu akivuka barabara kupitia kivuko rasmi cha watembea kwa miguu, kilicho na mistari ya njano na mieupe, huku alama ya barabarani ya tahadhari ya watembea kwa miguu ikiwa karibu. Alama hiyo ya pembetatu yenye rangi ya njano na samawati, inaashiria kuwa eneo hilo lina matumizi maalumu kwa waenda kwa miguu, hivyo madereva wanapaswa kupunguza mwendo na kutoa kipaumbele.

Barabara ya mjini yenye magari mengi ya kiwa kwenye foleni. Huku taa za barabarani, zikiwa sehemu ya kushoto na kuonesha mwanga wa kijani na nyekundu, kwa usimamizi wa mzunguko wa magari . Alama za kuvuka barabara zime chorwa wazi kwa mstari mweupe zikieleza maeneo salama ya watembea kwa miguu, kuvuka.

Alama ya barabarani ya tahadhari ya pembetatu yenye mchoro wa mtu anayefanya kazi kwa koleo, ikiashiria eneo la ujenzi au matengenezo barabarani ikiwa imewekwa juu ya uso wa mbao kwa matumizi ya muda. Mandhari hii inaakisi umuhimu wa usalama barabarani kwa kuwatahadharisha madereva na watembea kwa miguu kuhusu kazi inayoendelea.

Eneo la uchimbaji, ambapo mashine kubwa ya kuchimbia na kubeba mchanga inahamisha mzigo huo kwenye lori kubwa lililoegeshwa karibu huku mfanyakazi akishiriki kufuatilia shughuli hiyo. Bandari hii inaonyesha kiungo muhimu cha usafirishaji katika sekta ya ujenzi ambapo mashine na malori, huwezesha uhamishaji wa malighafi kama mchanga kutoka eneo la uzalishaji hadi eneo la matumizi.

Kundi la wafanyakazi wa barabarani, wakitumia mashine kubwa ya njano kusambaza lami au changarawe, katika shughuli za ujenzi wa barabara. Wakisaidia kwa mikono huku wakiwa wamevaa mavazi ya usalama. Jambo linaloonyesha ushirikiano kati ya teknolojia na nguvukazi ya binadamu, katika kuboresha miundombinu ya usafirishaji.

Watu wawili wakisafiri kwa pikipiki nyekundu, kwenye eneo la makazi lenye majengo na miti, ikiakisi matumizi ya pikpiki kama njia rahisi na ya haraka ya usafiri, inayofikika kwa urahisi mjini na vijijini. Mandhari hii inaonyesha mchango wa pikipiki katika shughuli za kila siku, kama kusafirisha watu na mizigo.

Tukio la uzinduzi wa pikipiki mpya ya kijani kibichi iliyo mbele ya bango la farasi likiwa na picha ya farasi na maandashi yanayo rudiwa rudiwa ya jina hilo, ambapo watu wawili wamesimama karibu na pikipiki iliyofungwa utepe wa kijani, ikiashiria chapa ya usafiri wa kisasa tukio hili linaonyesha umuhimu wa pikipiki kama chombo cha usafiri wa haraka.

Mhudumu wa usafirishaji aliyevaa kofia ya usalama na fulana ya kijani yenye mistari ya kuangaza, akiwa karibu na pikipiki yenye boksi ya kubebea mizigo ikiakisi huduma za usafirishaji ndani zinazotegemea usafirishaji wa bidhaa kwa pikipiki.

Pikipiki za kisasa za rangi ya machungwa na nyeusi, zikiwa mbele ya jengo lenye nembo ya "ROAM", pamoja na watu waliovaa mavazi ya usalama; ikiakisi maendeleo ya usafirishaji mijini kupitia matumizi ya pikipiki za umeme. Mandhari hii inaonyesha jinsi usafirishaji wa kijani, unavyochangia kupunguza gharama za mafuta na uchafuzi wa hewa.

Ujenzi wa daraja unaoendelea, magari kama lori na gari dogo yanapita chini yake, ikionyesha kuwa barabara hiyo bado inatumika wakati wa ujenzi. Nguzo kubwa za zege na miundombinu ya chuma zinazoonyesha juhudi za kuboresha miundombinu ya usafirishaji kwa lengo la kupunguza msongamano na kuimarisha usambazaji wa bidhaa na abiria. Uwekezaji huu unaonyesha maendeleo ya kimkakati katika sekta ya uchumi na usafirishaji.

Shughuli ya ujenzi wa barabara, ambapo mashine kubwa ya njano inasambaza lami na changarawe, huku wafanyakazi wawili waliovalia mavazi ya usalama wakishiriki kazi hiyo, wakionyesha ushirikiano kati ya teknolojia na nguvu ya kazi ya binadamu katika kuboresha miundo mbinu ya usafirishaji. Mazingira ya miji yaliyo nyuma yanathibitisha kuwa ni eneo linalohitaji barabara bora kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa bidhaa.

Barabara pana yenye vichochoro vingi na taa zinazowaka usiku ikiashiria miundombinu ilioboreshwa ya usafirishaji, magari yanayoonekana yakitembea kwenye pande zote mbili za barabara huku mengine yakionekana kuwa mabasi, magari binafsi na malori jambo linaloashiria shughuli nyingi za usafirishaji wa abiria na bidhaa.

Mifuko ya plastiki ya rangi tofauti na maboksi ya karatasi, vikiwa vimehifadhiwa karibu na ukuta wa jengo kuashiria juhudi za awali za utunzaji wa takataka, lakini pia changamoto na kutokuwepo kwa utengaji wa taka kulingana na aina.

Dampo la wazi ambapo mashine ya kuchimba inatumika kuhamisha na kusambaza taka, huku wafanyakazi wawili waliovaa mavazi ya usalama wakishirikiana katika mchakato huo. Mandhari hii inaakisi juhudi za usimamizi wa taka kwa kutumia teknolojia ya mitambo na usimamizi wa binadamu, ili kuboresha ufanisi.

Mfanyakazi wa usafi barabarani akifagia eneo la wazi kwa kutumia kifagio cha majani, akiwa amevaa sare ya usalama inayoashiria kazi yake rasmi katika kusimamia taka, mandhari hii inaonyesha juhudi za kuhifadhi, na usafi wa maeneo ya mijini kupitia kazi za mikono.

Watu wakifanya usafi kwa mikono katia eneo la wazi la jamii. Mmoja akitumia fagio na mwingine akikusanya uchafu kwenye mfuko wa plastiki, wakiwa kwenye mandhari ya majengo na watu waliokaa karibu. Shughuli hii inaashiria ushirikano wa moja kwa moja wa jamii katika usimamizi wa taka na kulinda mazingira.

Mfumo rahisi wa usimamizi wa taka ukionyesha pipa kubwa la taka la kijani kibichi, na mfuko mweusi wa taka uliofungwa, vikiwasilisha taka zilizokusanywa na ziko tayari kwa ajili ya kutupwa, kuwakilisha hatua muhimu ya kwanza ya utupaji sahihi na ukusanyaji wa taka.

Kikapu cha plastiki cha samawati, kilichoundwa kutupa karatasi taka, muundo wake wa matundumatundu huruhusu hewa kupita na kusaidia kudhibiti taka zisizo na unyevuunyevu kama karatasi, na ni muhimu kwa ukusanyaji wa awali, utunzaji wa usafi, urahisi wa utupaji, na kuwezesha uwezekano wa kuchakata kwa taka.

Pipa la taka lililojaa kupita kiasi na baadhi ya taka zikiwa zimemwagika chini karibu nayo ndani ya pipa kuna mabaki ya vikombe vya kahawa, makopo na vifungashio vingine vya chakula. Taka zilizo chini ni pamoja na vifungashio vya maziwa na vitu vingine vidogo, hali inayo ashiria usimamizi mbaya wa taka.

Mtu akiwa kwenye toroli lililojaa mifuko ya plastiki yenye taka pembeni kuna mapipa manne ya taka yenye rangi tofauti na alama ya bioazadi, jambo linaloonyesha usimamizi wa taka hatari karibu na kituo cha afya, mandhari hii inaakisi umuhimunya mfumo wa utunzaji wa taka taka kwenye mpangilio makini unaotenganisha aina za taka ili kulinda afya ya jamii.

Kontena la taka la manjano lililojaa na kuzungukwa mfuko wa plastiki, mabaki ambayo yana takataka zilizomwagika nje ikionesha changamoto katika usimamizi wa taka mijini, hali inayoibua umuhimu wa kuwepo kwa mfumo wa kutenganisha taka, ratiba dhabiti ya ukusanyaji, na kuelimisha jamii kuhusu utunzaji wa mazingira.

Kikapu cha plastiki chenye takataka zilizochanganywa, kama chupa za plastiki, mabaki ya chakula, na karatasi laini, ikionyesha changamoto ya kutotenganisha taka nyumbani na ofisini. Jambo hili linasisitiza umuhimu wa elimu ya jamii kuhusu utengaji sahihi wa taka.

Gari la taka likiwa limebeba mizigo ya taka, huku wafanyakazi wa usafi wakiwa na mavazi ya kinga wakitekeleza kazi ya ukusanyaji wa taka. Ikihakisi utekelezaji na utunzaji wa takataka wa jamii. Mandhari hii inaonyesha umuhimu wa ukusanyaji na usafirishaji wa taka kwa njia salama.

Eneo la kukusanyia taka lililojaa na magunia mengi ya rangi nyeusi yaliyokusanywa kwa ajili ya usafirishaji uchakataji na, uteketezaji, pamoja na mfuko wa plasitiki wenye maandishi unaweza kusaidia kutambua ni aina gani ya taka au chanzo chake , Mandhari hii inaakisi changamoto ya usimamizi wa taka katika mazingira ya na biashara ikionyesha hatua za awali za ukusanyaji wa taka umuhimu na upangaji.

Magunia makubwa yenye taka mbalimbali kama plastiki, nguo na vifaa vya nyumbani, yakiwa yamehifadhiwa kando ya ukutani wa jengo; hali inayodhirisha changamoto ya utunzaji wa taka, kutokana na kukosekana kwa utengaji sahihi wa taka na miundombinu rasmi ya kuhifadhia. Hali hii inasisitiza umuhimu na elimu ya jamii kuhusu kutenganisha taka, pamoja na uwekezaji katika vifaa maalumu vya kutunzia taka.

Eneo la kutupia taka likiwa na rundo kubwa la taka, mifuko ya plastiki na malori mawili ya kijani yanayobeba mizigo ya taka. huku watu wachache waliovaa mavazi ya kazi wakitekeleza shughuli za ukusanyaji, ikiakisi changamoto na juhudi za utunzaji wa taka.

Eneo la wazi lenye uchafu mwingi, na rundo la taka zilizotapakaa chini. Taka hizo ni pamoja na mifuko ya plastiki, chupa, makaratasi, na vitu vingine vinavyoonekana kutupwa ovyo. Uwepo wa taka hizi katika eneo la wazi karibu na majengo ya makazi yanayoonekana kwa mbali, unaashiria tatizo kubwa la utunzaji wa taka, na usafi wa mazingira katika eneo hilo.

Eneo la ujenzi wa miundombinu ya huduma za maji, likiwa na mabomba ya kijani, vifaa vya kazi na nyenzo za kuzuia udongo kama mikeka ya kahawia, vinavyowekwa kwa mpangilio wa kitaalamu. Mandhari hii inaashiria hatua za usimikaji au matengenezo ya mfumo wa usambazaji wa maji safi, kwa matumizi ya nyumbani, kilimo au viwandani.

Eneo la ujenzi wa huduma za maji likiwa na mabomba makubwa yenye zege yaliotandazwa kwenye ardhi na mashine ya kuchimbia iliyoegeshwa karibu na shimo ikiashiria maandalizi ya usimikaji wa mfumo wa maji wa chini kwa chini kama mifereji ya maji safi au maji taka. Mazingira haya ya kazi yanaashiria kuleta juhudi za kuweza kuboresha miundo mbinu ya huduma za maji kwa kutumia vifaa na mitambo ya kisasa.

Roli la kusambaza maji lililoandikwa "WATER TANK" likiwa na vifaa vya usambazaji na mawasiliano jambo linalo ashiria juhudi za kuboresha upatikanaji wa maji katika maeneo yasiyo na huduma ya bomba. Usafirishaji wa maji kwa kutumia magari maalumu, husaidia kudhibiti usambazaji katika mazingira ya mijini, vijijini hasa wakati wa uhaba wa maji, ujenzi au hali ya dharura.